Mfumo wima wa ukuzaji mimea bila udongo. Mfumo huu, una vyombo vya plastiki vyeupe vilivyopangwa juu ya vingine, vikiunda mnara. Ndani ya vyombo hivi, mimea kadhaa inakua, na mizizi yake inaonekana wazi, ikining'inia chini kuelekea sehemu ya kati ya hifadhi, bila udongo.

Mwonekano wa karibu wa viombo kadhaa vya plastiki nyeusi, vinavyotumika kwa kilimo cha hydroponiki, hasa kukua letuke. Mpangilio unaonyesha mfumo rahisi na unaopatikana wa haidroponiki. Mbele, viombo vinne vikubwa vya duara nyeusi vinaonyeshwa wazi.

Mwanaume amesimama ndani ya chafu, ambayo inaonekana imewekwa kwa ajili ya kilimo cha haidroponiki, hasa kwa ajili ya kulima strawberry . Mwanaume huyu amewekwa kidogo upande wa kulia wa katikati, akitazama kuelekea kwa mtazamaji. Ana ngozi nyeusi, amevaa kofia ya kijani, shati la polo lenye milia ya machungwa na nyeupe.

Shamba kubwa la hidroponiki la nje likiwa na safu nyingi za mboga za majani zenye rangi ya kijani kibichi zilizolimwa ndani ya mfumo wa mabomba meupe. Mazingira yanaonekana kuwa angavu na ya asili, yakipendeza mazingira ya kilimo cha wazi.

Mambo ya ndani ya handaki kubwa la kilimo, pengine inayotumika kwa kilimo cha viwandani. Safu za mimea yenye majani mapana ya kijani kibichi zinaenea mbali. Mimea inaonekana yenye afya na imetunzwa vizuri .

Mzingira ya ndani ya kiwanda, labda kiwanda cha usindikaji au ufungashaji wa chakula, hususani, cha nyanya. Kipengele kikuu ni mfumo wa mkanda wa kusafirisha, unaobeba trei za nyanya zilizoiva nyekundu.

Mfulilizo wa nyumba za kioo kubwa vyeupe lenye umbo la handaki zilizo nyooka katika shamba la kilimo lenye mteremko kidogo. Miundo hii imefunikwa na nyenzo zisio wazi pengine karatasi ya plastiki inayo ruhusu mwanga kupenya.

Ndani ya shamba kubwa la kibiashara la kuku lililojaa kuku weupe wengi sana labda wanyama wakifunika karibu sakafu yote. Kuku wamekusanyika kwa wingi wakiacha nafasi ndogo sana ya sakafu kuonekana.

Mazingira makubwa ya kilimo nje, yaliotengwa kwa ajili ya kukuza idadi kubwa ya mimea, inayoonekana kuwa nyanya, au mboga zinazopanda zinazofanana. Mimea inatengenezwa na mfumo wa tata uliotengenezwa kwa nguzo za mbao, na kamba nyingi za wima, ambazo huongoza ukuaji wao kwenda juu.

Idadi kubwa ya vitunguu, vilivyotenganishwa wazi katika rundo mbili. Moja ya vitunguu vyepesi vya kahawia njano, na nyingine ya vitunguu vyekundu vyenye rangi angavu. Mtu ambaye sehemu ya chini ya mwili wake ikiwa imevalia jeans ya blue , na mikono yake inaonekana. Anapiga magoti kati ya marundo, akipanga na kuchunguza vitunguu vyekundu.

Mchakato wa viwanda wa kupanga na kusafisha nyanya. Pengine ndani ya kituo kikubwa cha kilimo au kiwanda cha usindikaji. Mkanda mpana wa kusafirisha uliotegenezwa kwa lori nyeupe umefunikwa kabisa na wingi wa nyanaya nyekundu zilizoiva zikisonga kutoka nyuma kuelekea mbele.

Shamba kubwa la mimea ya nanasi, chini ya anga safi, na mananasi kadhaa yaliyoiva au karibu kuiva, yanaonekana kati ya majani yao yenye miiba. Mimea imepangwa katika safu nadhifu, ikienea hadi mbali.

Mwonekano wa karibu wa mifumo wa umwagiliaji wa matone, uliowekwa kwenye shamba la mimea michanga iliyopandwa kwenye udongo mwekundu kahawia. Udongo unaonekana mkavu katika maeneo mengi na kuna viraka tofauti vya duara vya udongo mweusi.

Mwonekano wa karibu wa bustani au shamba la kilimo ikizingatia safu ya mimea michanga inayo mwagiliwa. Katikati ya picha, laini nyeusi ya umwagiliaji wa matone inapita kwa usawa kwenye mkamda wa arthi iliyo limwa.

Shamba la kilimo linalotumia mfumo wa umwagiliaji wa mifereji. Mbele kuna mtaro wa umwagiliaji wa saruji uliojaa maji yenye rangi ya kahawia. Mabomba kadhaa meusi yaliyopinda yamezama ndani ya mfereji huu yakienea juu ya ukingo wake na kuingia kwenye mifereji ya shamba.

Mfumo wa umwagiliaji wa matone uliowekwa kwenye shamba la mimea michanga. Bomba kuu nene nyeusi ya umwagiliaji linapita kwa usawa katikati ya fremu, zimeunganishwa na bomba hii kuu kwenye mistari kadhaa nyembamba nyeusi ya matone ambayo huenea kwa wima kwenye safu za udongo.

Ndani ya chafu au handaki la plastiki, lililowekwa kwa ajili ya kilimo, hasa likionyesha mfumo wa umwagiliaji. Udongo chini una rangi ya kahawia nyekundu, umelala katika vitanda vilivyoinuliwa virefu, vilivyonyooka au safu zikielekea mbali.

Mwonekano wa karibu wa pembe ya chini ya shamba lililolimwa kwa kutumia mfumo wa umwagiliaji wa matone . Safu kadhaa za udongo mweusi kahawia wenye unyevu zinaonekana ambapo miche midogo ya kijani kibichi labda vitunguu au mazao yanayofanana inaibuka.

Mwonekano wa jua wa pembe kali wa shamba lililolimwa likitawaliwa na udongo mwekundu kahawia pengine katika eneo kavu au nusu kavu. Safu kadhaa zinazofanana zinaonekana kila moja ikiwa na miche midogo za kijani kibichi.

Picha hii iliyopigwa katika kiwango cha chini cha macho, inaonyesha karibu na shamba la kilimo linalotumia mfumo wa umwagiliaji. Safu kadhaa zinazofanana za mimea michanga ya kijani, labda mazao kama mahindi au nafaka zingine zinaonekana.

Mfumo wa umwagiliaji uliowekwa kwenye udongo wa rangi ya kahawia nyekundu pengine katika shamba la kilimo, mfumo huu una mistari kadhaa ambayo inaonekana kuwa mabomba makubwa zaidi yenye rangi ya kutu kiasi yanayopita kwa usawa kwenye fremu yakiwa yamezikwa kidogo kwenye mfereji isiyo na kina.

Mtazamo wa kina wa mfumo wa umwagiliaji wa matone ukiwa kazini ,ikilenga kitoa maji kimoja mstari wa umwagiliaji wa usawa labda bomba unaonekana kwenye fremu, kutoka humo kitoa maji kidogo cheusi na chungwa kimeoneshwa kukiwa na matone kadhaa ya maji yanayoonekana yakidondoka.

Shamba kubwa la kililmo likinyunyiziwa maji na mfumo wa umwagiliaji wa katikati. Eneo hilo linaongozwa na muundo mrefu wa chuma wa mfumo wa umwagiliajia unaoenea katika ardhi iliyolimwa, Mfumo wa umwagiliaji una sehemu nyingi zilizounganishwa, zinazoungwa mkono na minara yenye magurudumu.

Shamba kubwa la kilimo likinyunyuziwa maji, huku bomba refu jeupe linaloonekana kama limejaa maji likipita upande wa kulia wa fremu. Maji yanatoka kwa nguvu katika matao mengi kutoka kwenye matundu yaliyopangwa sawa sawa kando ya bomba hili, yakitiririka kwenye mifereji kati ya safu za mazao.